Duka la kimataifa la vifaa vya mitindo liitwalo Accessorize. Duka hili ni maarufu duniani kote na lina uwepo mkubwa nchini. Ni duka la kisasa lenye muundo nadhifu na wa kuvutia.

Naona mandhari ya ndani ya duka la nguo, eneo la mbele kuna sanamu lakuvalishia nguo lililovishwa shati jeupe la mikono mifupi na tisheti ya bluu. Kuna stendi ladhaa za nguo zilizopangwa vizuri na sehemu ya juu kuna taa nyingi.

Mandhari kama haya ni ya kawaida katika yadi ya kuuza magari, ambazo huhifadhi magari yaliyoingizwa, kutoka nchi ya nje, kabla ya kuuzwa kwa wateja. Katika hii picha, kuna sehemu kubwa la wazi, ambalo magari zimeegeshwa. Kuna magari ya aina mbalimbali, na rangi tofauti, na miundo tofauti.

Hii ni gari aina ya Toyota Landcruiser Prado. Ni gari maarufu sana kwa sababu ya uimara wake, uwezo wake wa kupita kwenye barabara mbovu na hadhi yake ya kifahari. Ina namba ya usajili, imeanza na KDK na ni ya petroli ama diseli.

Gari ya aina ya mitisubishi pajero, hasaa kizazi cha tatu, ni gari maarufu inchini kenya miongoni mwa wapenzi wa magari makubwa. Ni gari kubwa la kifahari linalojulikana kwa uimara wake na uwezo mkubwa wa kusafiri katika barabara mbovu.

Maandhari halisi ya soko la wazi la mboga na matunda linalojulikana tu kama soko au kibanda ambalo ni la kawaida sana kote nchini Kenya . Hii ndio sehemu ambayo wakenya wengi hununua mahitaji yao ya chakula cha kila siku.

Jengo la orofa yenye rangi ya manjano inayong'aa na kupendeza likiwa na kalio la blue na trimu nyekundu. Wamiliki wengi wa majengo ya makazi na biashara nchini Kenya hutumia rangi zinazong'aa.

Jango la ghorofa la makaazi linaloitwa UNC lifestyle apartments . Jengo hili lina usanifu wa kisasa. Limezungukwa na miti na mbele yake kuna muundo wa chuma wa rangi ya kijani.

Hili ni jengo la kisasa la kibiashara lenye ghorofa kadhaa na biashara zilizopo kwenye jengo hii ni kama Omega Mabati. Hili ndilo bango kubwa linaloonekana zaidi. Ni kampuni inayouza mabati na vifaa vingine vya kuwezeka nyumba.

Nyumba ya kifahari, yenye muundo wa kisasa, ambayo ni kielelezo halisi cha ukuaji wa sekta ya mali isiyohamishika, nchini Kenya. Hasaa katika maeneo ya watu wenye kipato cha juu. Hii ni nyumba ya ghorofa moja, imejengwa kwa mtindo wa kisasa.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la kisasa nchini Kenya. Muonekano huu umekuwa wa kawaida katika miji mikubwa. Sehemu hii imepangwa kwa ustadi na usafi huku bango kubwa lenye mwangaza likionyesha wazi sehemu ya matunda na mboga.

Mazingira ya ndani ya soko la kisasa, la vyakula au sehemu la duka kubwa la kifahari. Muundo wa kipekee unaoonekana kwenye picha unafanana sana na masoko ya Art Cafe market ambayo yanapatikana umaarufu jijini Nairobi.